Migomba ya ndizi, yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi inaonekana ikiwa imepandwa kwa shamba. Chini yake kuna mimea ingine imemea labda ni kwekwe ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mmea ambao unaonekana kuwa mchanga wenye majani ya rangi ya kijani kibichi unaonekana ukiwa umepandwa ndani ya karatasi zenye rangi nyeusi. Mimea hii imepangwa kwa mstari moja.

Mtu mmoja amesimama mbele ya pikipiki. Anaonekana akimwaga maziwa kutoka mtungi wa rangi ya kijani kuelekea kwa mtungi mkubwa wa rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja anaonekana akikama ngo'mbe ambaye amefungwa miguu kutumia kamba . Maziwa haya yanaingia kwa mkebe wa plastki, wa rangi ya kijivu na bluu.

Mwanaume amevalia surupwenye ya rangi ya manjano, kofia ya rangi ya manjano, glavu za rangi nyeusi ananyunyuzia ng'ombe dawa ya kuzuia wadudu. Ng'ombe huyo ni wa rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe.

Migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imepandwa. Matawi ya migomba hio ni ya kijani kibichi. Chini kuna vitu ambavyo vinaonekana kama nyasi ambazo zimepandwa.

Mkono wa mtu, ambao umevalia shati ya rangi ya nyeupe, umeshikila mkungu wa ndizi tamu. Baadhi ya ndizi hizi, ni za rangi ya manjano, kumanisha kuwa zimeiva, huku zingine za rangi ya kijani kibichi, kumanisha kuwa hazijaiva.

Migomba ya ndizi imepandwa shambani. Shamba hilo lina udongo wa rangi nyekundu na kando ya migomba hiyo, kuna mimea mingine midogo ambayo inaonekana kama nyasi ama kwekwe.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia sharti la rangi nyekundu na amejifunga kitambaa kichwani anaonekana akishikilia mikungu ya ndizi tamu ambazo zimeiva. Kando ya ndizi hizi kuna kikundi kingine cha ndizi kumanisha kuwa eneo hili linaweza kuwa soko.

Ngo'mbe wa rangi nyeusi ambao wana madoa ya rangi nyeupe, wanaonekana wakikula nyasi ambazo zimekauka. Wamesimama juu ya nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Mkungu wa ndizi ya rangi ya kijani kimbichi kumaanisha ya kwamba ndizi hizo hajijaiva unaonekana ukiwa kwa mgomba wa ndizi. Matawi ya mgomba wa ndizi ni ya rangi ya kijani kimbichi pia.

Wanawake wawili wanaonekana wakikata mkungo wa ndizi . Mwanamke mmoja amebeba mtoto ambaye amevalia nguo za rangi ya bluu mkongoni. Huyo mwingine anaonekana akiwa ameshikilia kitu kinachoonekana kama kisu.

Ngo'mbe wa rangi tofauti kama vile rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe , rangi ya kahawia yenye madoa ya rangi nyeupe ,wanaonekana wakikula nyasi ndani ya zizi. Nyasi hizo ni za rangi ya kijani kibichi.

Mtu ambaye ameketi anakama ng'ombe. Ng'ombe huyo amefungwa miguu kutumia kamba. Maziwa ambayo yanatoka kwa ng'ombe yanaelekezwa kwa mkebe ambao umetengenezwa na chuma.

Pikipiki mbili zinaonekana zikiwa zimebeba mituni ya chuma inayotumika usafirishaji wa maziwa, kuna mtu mmoja ambaye anayeonekana kama mwanamume amevalia suruale ya rangi nyeusi na jaketi ya rangi manjano ambaye amesimama kando ya pikipiki moja.

Mwanamke moja anatabasamu huku akikama ng'ombe wa rangi nyeusi mwenye madoa ya rangi nyeupe. Ameshikilia mtungi mdogo wa chuma kwa mkono wake.

Mkungu wa ndizi, ambazo ni changa, unaonekana. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna matawi ya migomba ya ndizi, ambayo pia ni ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba limepandwa migomba ya ndizi, migomba hiyo ni mchanga na matawi yake ya rangi ya kijani kibichi, kwa umbali kuna miti ambayo imesimamiahwa kwa shamba hilo chini kwa udongo wa shamba hilo ni wa rangi nyekundu na kuna mimea mengine midogo ambayo imemea.

Mwanaume mmoja amebeba jembe na anaonekana kufunza watoto wandogo wachanga, jinsi ya kupanda mgomba wa ndizi. Kando yao kuna pikipiki ambayo imeegeshwa.

Shamba limepandwa migomba ya ndizi kwa misitari tofauti ,mikunga ya ndizi ya ukubwa tofauti ipo kwa migomba ya ndizi ,ndizi ni za rangi ya kijani kibichi.

Wanawake wawili, wanaonekana wakichota maziwa, kutoka kwa mtungi na kuweka kwa karatasi. Wamevalia koti la mahabara la rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeupe.

Mwanamume amevalia buti za rangi nyeusi, suruali hii ya rangi ya kijivu na jaketi ya rangi ya kijivu yenye mistari ya rangi ya bluu. Ameshikilia mrija mkononi na kando yake kuna ng'ombe wa rangi ya kahawia wenye madoa ya rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja mwenye nywele fupi na amevalia shati la rangi nyeusi , amebeba mkungu wa ndizi kando yake kuna gari ndogo ambalo lango kake limefungwa .

Ndizi mbili za ukubwa tofauti ambazo zimeiva zimekelewa juu ya sakafu ya rangi nyeupe. Ndizi hizi ni za rangi ya manjano.

Mifungo ya ndizi ya ukubwa tofauti imeekelewa pamoja, juu moja ya nyingine .Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi. Kando ya ndizi hizo kuna mtu ambaye ameinua mkungu mmoja wa ndizi.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia nguo aina ya kitenge, amechutama. Anaonekana akitoa ndizi maganda. Ndizi hiyo, ni ya rangi ya kijani kibichi.

Shamba la migomba ya ndizi ambalo limelimwa linaonekana. Matawi ya migomba ya ndizi ni ya rangi ya kijani kibichi na migomba hiyo imepandwa kwa mistari.

Mwanamume amevalia buti za rangi nyeusi, suruali ya bluu aina ya jeansi , shati ya rangi ya kijivu, ameegemea mti ambao umekatwa na umekauka. Nyuma yake kuna mikungu ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi.

Maziwa mala yanaonekana yakiwa Kwa bakuli ambayo ni ya kioo. Kando ya bakuli hii kuna kitu cha rangi nyeusi ambacho kinaezakuwa meza.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia surupwenye ya rangi ya kijani kibichi na buti za rangi nyeusi anaonekana akikama ng'ombe wa rangi ya kahawia na madoa ya rangi nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati la rangi ya pinki na amejifunga kitambaa. Amebeba mrija wa rangi ya kijani. Kando yake kuna ng'ombe wa rangi nyeupe.

Mkono ambao umevalia fulana ya kijivu na glovu ya rangi nyeusi unaonekana umebeba mashine ambayo imeekelewa chini ya chuchu mbili za ngombe ambaye amesimama.

Ng'ombe wa rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe, wanaonekana kwa jengo ambalo linaweza kuwa zizi. Mbele yao kuna nyasi zimekauka ambazo wanakula.

Ng'ombe mchanga anakula na yupo kwa zizi ambalo limetengenezwa kutumia mbao. Zizi hilo liko katika eneo wazi. Kando yake kuna mitungi miwili ambayo inatumika kubeba maji.

Mkungu wa ndizi tamu ambazo hazijaiva unaonekana . Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna matawi ya magomba.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia rinda aina ya kitenge, viatu vya rangi nyeupe na koti la mahabara la rangi nyeupe. Anaonekana akiwa anamwaga maziwa, ambayo yamebebwa kwa mtungi iliyotengenezwa na chuma.

Mikungu ya ndizi imeekelewa kwa paa la gari ya rangi nyeupe, ndizi hizo ni ya rangi ya kijani kibichi kumaanisha kiwa hazijaiva.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeusi na kofia ya rangi nyekundu anaonekana akikama ng'ombe. Ameshika chuchu za ng'ombe huyo na maziwa haya yanaelekezwa kwa jag ya aina ya plastiki.

Wanaume wawili wanaonekana wakikama ngombe , ngombe hao ni wa rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe. Mwanaume wa kwanza amevalia surupwenye ya rangi ya bluu.

Mwanaume mmoja amesimama na smedhikilia mgomba wa ndizi na amevaa kabuti la rangi nyeusi ,suruali ya rangi nyeusi na shati rangi la pinki ambali lina maua.

Mikungu ya ndizi ya ukubwa tofauti yenye rangi ya kijani kibichi kumanisha kuwa ndizi hizo hazijaiva inaonekana, migomba ya ndizi hiyo imepandwa kwa mstari tofauti.

Mkungu wa ndizi ambao upo kwa mgomba unaonekana. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi kumaanisha kuwa hazijaiva. Mawingu yanaonekana ya rangi ya bluu.

Mkono wa mtu unatoa maganda kwa ndizi, ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na kando yake kuna chuma ambayo inameremeta na karatasi ya rangi nyekundu.

Mkungu wa ndizi ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana. Kuna matawi ya ndizi ambayo yapo kando ya ndizi yenyewe ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Tunaweza kuona jua kumaanisha kuwa inaweza kuwa mchana au asubuhi.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia shati la rangi ya pinki, suruali ya rangi ya kijivu ,buti za rangi nyeusi na Kofia ya rangi nyeupe na bluu, anaonekana akikama ngombe ambaye amesimama .

Lori ya rangi nyeupe linalotumika kwa usafirishaji wa maziwa. Limepakiwa mbele ya chumba lenye lango ambalo limepakwa rangi ya bluu. Mbele ya chumba hicho kuna watu ambao wameonekana wakiwa kwa mazungumzo.

Mikongwe ya ndizi ya ukubwa tofauti imewekwa chini kwa sakafu. Kando yake kuna malori mawili ya rangi ya buluu na rangi ya kijani kibichi ambayo yameegeshwa.

Mwanaume ambaye anaonekana kama mwanasayansi amevalia koti la maabara la rangi nyeupe, na ameshikila kitu ambacho kinaonekana kama chuma kwa mkono wake wa kulia. Chini yake kuna mikebe ya rangi tofauti ambayo imepangwa.

Mkungu za ndizi tatu tofauti, zenye ukubwa tofauti, zinaonekana zikiwa juu ya migomba ya ndizi. Ndizi hizi, ni za rangi ya kijani kibichi, kumaanisha kuwa, hazijaiva.

Migomba ya ndizi, yenye matawi ambayo yamekauka na mengine ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, yanaonekana yakiwa yamepandwa, kando ya miti ambayo imemea.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani na shati la rangi nyeupe anaonekana akiwa akishika mkungu wa ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hiyo inaonekana ikiwa Kwa shamba ambalo lina migomba la ndizi.

Mtu amejishika kiuno na yupo katikati ya shamba la migomba ya ndizi. Amevalia suruali ya rangi nyeupe, shati la rangi nyekundu na amejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani.

Mwanaume ameketi amevalia shati ya kina ya kitenge ya rangi ya kijani kibichi ameshikilia ndizi ambayo ametoa maganda ndizi hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi kumanisha kuwa haijaiva.

Watu wawili ambao wamevalia, kofia za rangi nyekundu surupwenye za rangi ya bluu iliyo kolea , wanamwaga maziwa kutoka kwa mitungi ambayo inatumika kwa usafirishaji, kuelekea kwa karai moja kubwa.

Mwanaume ambaye amevalia shati ya rangi ya bluu, suruali ya rangi ya kahawia na viatu vya rangi nyeusi. Amesimama kando ya zizi la ng`ombe. Ng`ombe hawa ni wa rangi nyeusi, nyeupa na kahawia.

Wanaume wawili wanamuosha ngombe wa rangi ya kahawia ambaye amesimama kando ya ngombe huyo kuna ngombe mwingine wa rangi nyeusi yenye madoa ya rangi nyeupe.

Mkungu wa ndizi tamu ambazo zimeiva unaonekana ukiwa umesimamishwa na vidole vya mtu. Ndizi hizo zinarangi ya manjano na zimewekwa juu ya sakafu . Kando ya ndizi hiyo tunaweza kuona jengo ambalo kuta zake ni za rangi nyekundu.

Watu wanne wanaonekana wakigonga mmea ambao hatuwezi ona wazi. Mtoto mchanga anaonekana akiwa amebeba mti ambao unatumika kugonga mmea huo.

Mtu mmoja, anaendesha pikipiki barabarani. Imebeba mitungi mitano iliotengenezwa na chuma ya kusafirisha maziwa na gunia moja ambalo, linaweza kuwa limebeba vyakula.